Muuguzi anachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kitiba akihakikisha afya ya mdomo inatunzwa na kuzuia matatizo ya meno kwa ufanisi.

Wauguzi walio valia sare zao wanachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kisasa. Hii huchangia kuhakikisha afya bora ya meno na kutoa huduma sahihi na za haraka.

Kwa umakini mkubwa muuguzi anafanya uchunguzi wa kinywa cha mgonjwa kwa kutumia zana za kitaalamu za huduma za meno ili kuhakikisha afya bora.

Wauguzi wawili wanachunguza kinywa cha mgonjwa kwa makini, wakitumia zana maalumu za kitabibu kuhakikisha afya ya meno ni bora.

Mikono imeshika udongo kwa uangalifu huku mmea mdogo ukiota katikati, ishara ya kutunza afya ya mazingira.

Majani yaliyokatwa vizuri na matawi yaliyosimama, yakisaidia kuhifadhi mazingira kwa kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuimarisha afya ya mazingira kwa ujumla.

Watu wanahama na kuokoa vitu vyao kutokana na nyumba zilizobomoka huku maji machafu yakikatiza njia na kuleta changamoto za kiafya.

Vifaa maalumu vya kitiba vimewekwa ndani ya chombo, vinavyosaidia kutoa huduma bora za afya na kusaida wagonjwa kupata matibabu sahihi kwa haraka.

Vifaa maalumu vya kitiba vimewekwa ndani ya chombo, vinavyosaidia kutoa huduma bora za afya, na kusaidia wagonjwa kupata matibabu sahihi kwa haraka.

Muuguzi aliye ndani ya chumba chenye vitanda vya wagonjwa na vifaa vya kitiba, hutoa huduma bora na salama, jambo linaloboresha afya na ustawi wa wagonjwa hospitalini.

Wauguzi wawili wapo ndani ya chumba cha tiba, mmoja wa wauguzi akiwa karibu na kifaa cha kisasa cha kitibabu huku mwingine akiwa amesimama. Hii huakikisha huduma bora za afya kwa kutumia mfumo wa kisasa.

Muuguzi aliyevalia sare rasmi anaandika kwa umakini, huku akibeba zana za kitabibu shingoni, akihakikisha kila maelezo yanarekodiwa vizuri.

Muuguzi ameshika kifungashio cha dawa kwa uangalifu akiwa kando ya rafu zenye dawa zilizopangwa vizuri, ili kuhakikisha usalama na ufanisi katika utoaji wa huduma za afya.

Wauguzi wawili wamesimama wakiwa na nyuso za furaha huku wakishika kifaa cha kimatibabu, jambo linalosaidia na kudumisha ushiriakiano na maandalizi bora ya huduma za afya kwa wagonjwa.

Katika chumba cha watoto ,muuguzi aliyevalia sare maalum anambebelea mtoto mchanga kwa upendo akihakikisha anahudumiwa kwa uangalifu mkubwa.

Muuguzi aliyevalia sare rasmi anamwangalia mtoto aliyewekwa juu ya kitanda huku mama akiwa karibu jambo linaloongeza huduma bora na faraja kwa mtoto na familia yake.

Mzazi anamuangalia mtoto wake kwa uangalifu na kwa upendo ndani ya chumba cha zahanati akihakikisha mtoto anapata huduma bora za afya na utunzaji wa karibu.

Muuguzi akimchoma mtoto mdogo sindano huku mama yake akimshika kwa upendo na watu walio mzunguka wakiwa na vifaa vya ku rikodia tukio. Jambo linalo dhihirisha umuhimu wa afya ya jamii na usafi.

Muuguzi anamsaidia mgonjwa kwa upole wakati wa kumpa chanjo nje ya kituo cha afya, ili kuzuia maambukizi ya magonjwa na kuimarisha afya ya jamii.

Mimea iliyo na matunda pori inatumika katika tiba za jadi, ikihifadhiwa kwa uangalifu kwa ajili ya matibabu asilia ndani ya jamii.

Mmea wa kijani umestawi vizuri na kutumika kwenye tiba asili, jambo linalosaidia jamii kupata tiba mbadala usio na madhara makubwa.

Mmea uliochumwa umewekwa kwenye kibao ukitumika kama sehemu ya tiba asilia kwaajili ya afya njema.